Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hutumika kupunguza nguvu ya umeme pindi itakapozidi, na kuongeza pindi itakapohitajika. Pia kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo, kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo refu yenye waya wa umeme ikiwa pembezoni mwa ukuta kwenye geti, juu kukiwa kumefungwa nyaya za umeme ambazo zinashoti pindi mtu atakapojaribu kuvuka au kuingia ndani.

Nguzo ya umeme ikiwa imechimbiwa chini katika mazingira ya mashambani, ikiwa imefungwa vifaa vya umeme pamoja na nyaya ambayo husafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ya kisasa iliyomo na mitambo pamoja na vifaa vya kisasa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza nguvu kubwa ya umeme au kuongeza nguvu ndogo ya umeme na kusambaza kwenda sehemu mbalimbali.

Daraja refu na la kisasa lililotengenezwa katika maporomoko ya maji, kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika uzalishaji wa umeme, kwa kutumia maji yanayoporomoka yakizungusha magurudumu, na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwa zina nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo ya umeme kuelekea katika mnara mkubwa, uliotengenezwa kwa kutumia chuma.

Nguzo refu ikiwa imesimamishwa pembezoni mwa makazi ya watu ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati ya umeme kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa vya kupooza na kuongeza nguvu ya umeme, pia kukiwa na nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo muhimu kwenda katika sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo refu za mbao ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa inayomulika wakati wa usiku, pia kukiwa na nyaya ambazo zinasafirisha nishati ya umeme kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Taa za barabarani ambazo huongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, ikiwa ina alama ya kijani ya mtu anayetembea, kumaanisha ni salama kuvuka, pia kukiwa na sekunde zinazohesabu, mpaka kubadilika kwa alama hiyo.

Alama ya barabarani iliyowekwa mbele ya jengo kubwa, iliyotengenezwa kwa muundo wa duara, ikiwa na rangi nyeupe pamoja na nyekundu, yenye kimstari kidogo kilicholala cha rangi nyeupe, kama vile alama ya “TOA”, kumaanisha kuwa sehemu hiyo hakuna maegesho ya magari.

Watembea kwa miguu wakiwa wanavuka barabara ya lami kukiwa kunapita magari mengi, juu kukiwa na taa nyingi zinazomulika au kutoa mwanga hafifu kwasababu ni nyakati za usiku.

Mazingira ya barabara ya lami kukiwa na vyombo vingi vya moto yakiwemo magari, pikipiki pamoja na watembea kwa miguu wakivuka barabara hiyo katika sehemu maalumu iliyo na mistari myeupe.

Barabara ya vumbi, ikiwa katika matengenezo au marekebisho ya kufanywa barabara ya lami kwa kutumia chombo kikubwa, ambacho kina mkono mrefu unaoweza kuchimba udongo pamoja na miamba migumu.

Dereva wa pikipiki alievaa kizibao cha rangi ya machungwa akiwa anapakiza mzigo wa gunia katika pikipiki hiyo, ili kuweza kusafirisha kupeleka sehemu inakohitajika.

Kundi la watu wa kiume, wakiwa wako katika sehemu yenye uchafu mwingi au taka zilizokusanywa sehemu moja, wakichambua taka hizo wakijaza katika magunia, ili kupelekwa mahali pengine.

Sehemu yenye uchafu mwingi ya jalala au dampo ambapo huhifadhi takataka zinazoletwa kwa kupitia magari makubwa na kumwagwa sehemu hiyo.

Mazingira ya vyoo vyenye ukuta na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambavyo hutumika na wanaume kwaajili ya haja ndogo. Vikiwa na mabomba ya maji ambayo hutiririsha maji na kusafisha eneo hilo pindi utakapo maliza kutumia.

Sehemu maalumu iliyotengezwa kwaajili ya kuhifadhia taka mwili iitwayo choo, ikiwa ina alama ya mwanamke na nyingine yenye alama ya mwanaume, kumaanisha jinsia fulani ndo inatakiwa kutumia choo fulani.

Vijana wakiwa katika shughuli za usafishaji wa mazingira, kwa kubeba vifurushi vidogovidogo vya uchafu, vilivyopo pembezoni mwa barabara, na kuvipakiza katika gari kubwa ili kupelekwa jalalani au dampo.

Pipa dogo la rangi ya kijani likiwa na mfuniko juu pamoja na mfuko mkubwa wa rangi nyeusi lkiwa inatumika kuhifadhia taka ambazo zinatumika baada ya kula au zinazobaki katika matumizi mengine ili zisiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu.

Chumba kikubwa chenye uwazi katikati uliojazwa uchafu ambao ni plastiki, makopo, maboksi na vifaa vya kielekroniki ikiwa pembeni ya ukuta mrefu.

Pipa dogo la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa kutumia plastiki lokiwa na mfuniko kwa juu na matairi madogo yanaisaidia katika uvutaji au usukumaji ambalo hutumika kuhifadhia takataka au uchafu ambao unaleta harufu na kuchafua mazingira

Kijana akiwa amebeba mafurushi makubwa ya uchafu katika toroli na kusukuma na kuiweka katika mapipa ya rangi tofauti tofauti, ili zisiweze kusababisha magonjwa katika maeneo hayo ya hospitali.

Pipa dogo la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa plastiki, likiwa na mfuniko kwa juu, ambalo hutumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu, ili visiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu mbaya.

Mfanyakazi wa kike akiwa amevaa mavazi maalumu kwa kujikinga asipate magonjwa, kama vile: barakoa, kofia, glavzi na mabuti akiwa anaokota takataka za plastiki na kuzihifadhi katika mfuko mkubwa.

Mabomba ya maji ya rangi ya kijani yakiwa yamelazwa chini, ambayo hutumika katika usafirishaji wa maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mafundi wakiwa katika shughuli yakuunganisha mabomba meusi ya maji ili kuweza kufika sehemu wanayoihitaji wakitumia pampu kuvuta maji hayo ili yaweze kutoka kwa kasi zaidi.

Tenki kubwa lililotengenezwa kwa matofali ambalo hutumika kuhifadhia maji safi likiwa ndani ya uzio wa wavu kukiwa na miti iliota pembeni pamoja na nyasi fupi.

Matenki makubwa yaliyotengenezwa kwa plastiki ya rangi nyeusi yakiwa yameekwa katika mapaa ya nyumba, ili kuhifadhi maji safi pindi yatakapokatika kuwe na akiba.

Tenki kubwa la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa plastiki, likiwa mbele ya nyumba likitumika kuhifadhia maji safi, kukiwa na mipira ya maji ambayo husambaza maji sehemu mbalimbali kutoka katika tanki hilo.